Mtunda na mboga, mboga zenye rangi angavu zimepangwa kwa ustadi kwenye vibanda vya soko la wazi lenye pilka pilka ambapo wanunuzi wanazunguka kwa furaha akichagua bidhaa safi.

Watu wamesimama na wengine wameketi nje ya Mount Kenya Milk Depot , duka dogo la maziwa la kienyeji, wakisubiri kuhudumiwa na kupumzika kwa muda, hali inayodhihirisha shughuli za kila siku na mvumo wa biashara ndogo ndogo katika jamii.

Mtu anatumia menu ya huduma ya pesa kwa njia ya simu kwenye simu yake ya mkononi, akiwa mbele ya bango la kijani lililoandikwa Lipa Na. Tukio linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kifedha katika maisha ya kila siku na urahisi wa kufanya miamala kwa njia ya kidijitali.

Noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya zimeenea juu ya uso wa mbao zikiwa zimepangwa kwa mtindo wakuonyesha dhamani na matumizi ya pesa taslimu katika mazingira ya kila siku.

Duka la kando ya barabara lenye lango la kijani limepabwa na nembo ya mpesa linaloonyesha bidhaa mbali mbali kama vile vyombo na friji, huku likiwa na ngazi nyekundu inayoongoza hadi mlangoni.

Mtu anaingia kwenye duka ndogo la maziwa, linaloitwa Kieni Diary Products Limited, lenye mlango uliopambwa kwa shanga na mabango yenye picha za ng'ombe ikitoa taswira ya bidhaa safi na za kienyeji.

Mkono mmoja unashikilia simu janja inayoonyesha ukurasa wa mbele wa programu ya Mpesa. Ukiwa na chaguo mbalimbali za huduma za pesa kwa njia ya simu.

Umbwa anayesmile , anaonyeshwa akitangaza huduma za bima ya wanyama wa nyumbani kutoka kwenye Orient Home Insurance . Akisisitiza umuhimu wa ulinzi wa kiafya kwa wanyama kipenzi.

Watu wamejaa katika eneo la soko lililofunikwa, wakijishughulisha kwa bidii kubadilishana bidhaa huku mifuko na vitu mbalimbali vikiwa vimetawanyika kila upande, ikiakisi shughuli hai za biashara ya kila siku.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya inaonyesha alama za kitaifa, simba na jengo la KICC, ikiwa na maandishi kwa lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza, pamoja na vipengele vya usalama kama nembo ya maji, nyuzi za usalama na maandishi yanayoonga kwa mwanga.

Magari matatu, Isuzu Pickup yenye chuma ya uzio, Van jeupe na gari jeusi limeegeshwa juu ya nyasi karibu na miti na vichaka. Yakionekana kama sehemu ya tukio la kijijini au mkusanyiko wa kijamii katika mazingira ya asili.

Gari la michezo la rangi ya manjano limesimama juu ya jukwaa la mviringo chini ya taa angavu ya dari, ndani ya ukumbi wa maonyesho wa kisasa, ukiangaa na kuvutia macho kwa muundo wake wa kuvutia na mvuto wa kifahari unaoakisi ubunifu wa hali ya juu.

Mkono miwili inahesabu mzigo wa noti za shilingi ya Kenya, karibu na mashine ya malipo iliyoko upande wa nyuma. Ikiwa uonekani wazi.

Mkono mmoja unazipanua noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya zikionyesha wazi muundo wake wa kipekee uliojaa alama za kitaifa na kuakisi dhamani ya sarufu hiyo katika shughuli za kifedha na biashara nchini.

Mkono moja unapanga noti na sarafu mbali mbali juu uso wa meza wakati wa kuhesabu kwa mikono, kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha kila kipande cha pesa kinahesabiwa kwa ukamilifu na kwa usahihi.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya inaonyesha picha ya tembo pamoja na vipengele vya usalama kwenye pande zote mbili. Ikiwa ni mchanganyiko wa uzuri wa urithi wa taifa na teknolojia ya kisasa ya kuzuia wizi na kugushi.

Tangazo linatangaza huduma za bima ya nyumba kutoka kwa Anziano Insurance Agency. Ikijumuisha ulinzi dhidi ya mtoto, moto, wizi, vifaa vya kielektroniki, samani, janga asili, ulinzi wa wafanya kazi na nyumbani, pamoja na simu za mkononi. Ikisisitiza utulivu wa akili na usalama wa mali kwa wateja.

Mstari wa magari umepakiwa kwa ukaribu ukionyesha utofauti wa rangi na miundo ya taa za nyuma kwa uwazi unavutia macho.

Kibanda cha duka kinaonyesha aina mbalimbali za bidhaa za mikono kama vile barakoa za mbao, sanamu zilizochongwa na ngozi za wanyama zilizopangwa kwa mpangilio kwenye rafu kwa ukuta kikisitiza utajiri wa sanaa na utamanduni wa kienyeji.

Watu watatu wamesimama ndani ya duka la magari wakijadiliana kuhusu maelezo ya gari. Mmoja wao akitumia kompyuta kibao kuoyesha taarifa muhumi katika mazingira ya kitaalamu na yenye mwelekeo wa ununuzi.

Gari jeusi aina ya Infinity linaonyeshwa katika jumba la maonyesho la kisasa lenye mwangaza mwingi na sakafu vya vigae ikiangaza kuwa mvuto na ubora unaovutia wateja wanaotafuta magari ya kifahari.

Mkono umeshikilia simu janja inaonyesha kiusura cha program ya Safaricom ambapo chaguzi mablimbali za huduma zinaonekana wazi ikionyesha urahisi wa utakikanaji wa huduma za mawasiliano.

Gari la zamani aina ya Convertible lenye magurudumu ya mbao limesimamama juu ya barabara ya mawe. Likitoa mandhari ya kihistoria na mvuto wa urithi wa magari ya kale.

Mstari wa magari ya SUV yaliyopaki yamejaza sehemu kubwa ya maegesho ya wazi chini ya anga safi isiona mawingu, ikionekana yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo hilo kubwa la nje.

Wauzajii na wanunuzi wanashirikiana juu ya vikapu vya mazao safi katika soko la wazi lenye rangi na shughuli nyingi, wakifanya manunuzi kwa shauku na furaha.

Gari jeupe aina ya Hatch Back limeegeshwa juu ya nyasi karibu na watu na magari mengine katika eneo la wazi likionekana kuwa sehemu ya mkusanyiko au tukio la kijamii linaloendelea.

Kwenye soko la matunda lenye rangi nyingi, kuna meza zilizojaza ndizi, tikiti maji, nyanya, machungwa, matunda ya passion na tufaha. Yote yamepangwa kwa ustadi kwenye vikapu na sanduku za mbao, yakivutia wateja kwa muonekano wao wa kuvutia na ubichi wake.

Duka ndogo linaloitwa Yustina Milk linatoa maziwa mambichi likiwa na michoro wa ng'ombe uliopakwa kwa mkono ukipamba ukuta wake, pamoja na vifaa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka. Ikitoa huduma katika mazingira safi na ya kuvutia.

Magari manne yameegeshwa kwenye uwanja wa majani uliozungukwa na miti. Mandhari ikionyesha utulivu wa asili na matumizi ya eneola wazi kwa shughuli za kijamii au mapumziko.

Duka linaonyesha sanamu za wanyama zilizochongwa kwa mikono kwa kutumia mbao pamoja na kazi ya kisanaa ya kitamaduni za kiafrika ikiwa na mandhari yenye utajiri wa urithi wa kisanaa na ubunifu wa kienyeji.

Wanaume wawili wameketi nje ya duka ndogo yenye milango ya kijani wakiwa wamezungukwa na mabango yenye rangi ya ngavu na bidhaa zilizopangwa na kuvutia huku mazingira hayo yakionekana ya kijijini na yenye shughuli za kila siku.

Sanduku la huduma ya kwanza lenye alama ya msalaba mwekundu inaonekana ikitoka kwenye mlango wa rangi ya chungwa. Ikitangaza huduma ya afya inayofikishwa moja kwa moja nyumbani na kampuni ya AAR Insurance .

Maonyesho yenye mvuto ya mboga mbalimbali yamejaa kwenye makasha na masanduku katika kibanda chenye shughuli nyingi sokoni. Ikivutia wanunuzi kwa rangi na umbichi wake.

Kibanda cha soko kilichojaa shughuli kinaonyesha aina mbalimbali za mboga mbichi, pamoja na vitambaa vyenye rangi ya kavu, kikivutia wateja kutoka kila upande.

Mtu mmoja anakabidhi funguo ya gari kwa mwengine juu ya meza yenye kilabu ya karatasi na gari la kuchezea. Hali inaashiria mchakato wa mauzo, ukodishaji au mkubaliano ya matumizi ya gari katika mazingira ya kiofisi.

Tangazo la Jubilee Healh insurance linatangaza huduma nafuu ya kulazwa hospitalini kupitia mpango wa Cover Bora kwa gharama ya mia tano kwa mwezi. Ikisisitiza upatikanaji wa huduma za fya bora kwa bei nafuu kwa kila familia.

Gari la abiria aina ya Toyota, ya rangi ya fedha yenye nambari ya usajili KCM seventy nine two X , limeegeshwa juu ya changarawe karibu na uoto wa asili likiwa pembeni ya magari mengine yaliyopaki katika eneo hilo.

Watu wamekusanyika kwenye duka ndogo na kando ya barabra wakihudumiwa kwenye mashine ya maziwa ya kujihudumia inayoendeshwa na Destiny Dairies. Wakinunua maziwa safi kwa njia rahisi na ya kisasa.

Risiti kutoka mamlaka ya bandari ya Kenya, inaonyesha malipo yaliyofanywa na kampuni ya African Cotton Industries, ikiashiria ushughulikiaji rasmi wa fedha katika muktadha wa biashara na usafirishaji bandarini.

Mtu aliyevalia mavazi ya michezo ameketi chini karibu na maandishi ya matangazo yanayohusu bima ya ajali binafsi ya Shimini Insurance yakielezea faida na ulinzi wa kifedha unaotolewa.

Mtu amesimama nje ya duka ya huduma ya pesa kwa njia ya simu linalotoa huduma za Mpesa na miamala ya wakala ya Equity ikiwa sehemu muhimu ya miamala ya kifedha ya kila siku ya wakazi wa eneo hilo.

Nakala ya kijiditali kutoka mamlaka ya usafri ya Kenya inadhibitisha malipo yaliyokamilika kwa ajili ya ukaguzi wa gari na ada zinazohusiana. Ikionyesha udhibiti rasmi wa huduma ya usafirishaji.

Familia moja imeketi chini ya paa la cardboard linalo wakilisha nyumba. Wakitangaza mwongozo wa watu kwa hatua kuhusu bima ya afya kwa mhudumu kwa wadhumuni ya kutoa elimu na msaada.

Mkono mmoja anashikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ikionyesha kwa wazi maandishi na rangi za kipekee za sarufu hiyo ya juu ya thamani katika mwanga unaofanya ionekane kwa fasaha.

Mlango wa kuangalia duka ndogo na milango iliyopakwa rangi ya kijani yenye maandishi na michoro ya kuwakaribisha wateja kama vile bamba hapa na karibu tena huku basini na boksi vikiwa vimewekwa nje.

Mlango wa kuingilia wa Sunny Forex Bureau umepambwa na nembo mablimbali za huduma ya kimataifa za uhamasishaji wa fedha kwenye kioo chake cha mbele, tukio linaloonyesha upatikanaji wa huduma za kifedha za kimataifa na urahisi wa kutumia au kupokea pesa kutoka mataifa mbalimbali.

Mstari wa viatu vya rangi mbalimbali kuanzia rubber hadi buti imejaa kwenye meza kuonyesha bidhaa katika kibanda cha soko kilichojaa rangi na mvuto wa kibiashara.

Picha karibu inaonyesha gurudumu la aloi ya fedha la gari ya Volkswagen lililopaki juu ya lami karibu na eneo la nyasi likitoa mtanzamo wa urembo wa gari na mandhari ya mazingira changanyiko.

Dashibodi ya gari kinaonyesha kidhibiti ya gari kimebakia pale pale bila kusongea. Huko kiko kipimo cha kiwango cha mafuta cha diseli kikiwa kimejaa nusu ikionyesha kuwa bado kuna mafuta ya kutosha ya kuendesha gari kwa umbali fulani.

Magari kadhaa ya Mercedes benz yameegeshwa nje ya duka la magari linaloitwa Mercedes center limited yakionyesha mandhari ya kifahari na ubora wa magari hayo ya hali ya juu.

Mlangoni mwa duka la Jipsi, GSP Milk. Kuna mabango makubwa yanayotangaza bidhaa za maziwa, askrimu na maji ya chupa, pamoja na maelezo ya huduma ya usambazaji. Ikivutia wateja kwa uwazi na kuonyesha patakanaji wa bidhaa safi za kila siku kwa urahisi.

Nadhari ya soko lenye rangi nyingi inaonyesha aina mbali mbali za matunda na mboga, mboga zilizopagwa kwa ustadi chini ya miavuli yenye rangi angavu zikivutia wateja kutoka kila upande.

Mtu mmoja anamimina maziwa ndani ya chupa kutoka kwenye mashine ya kujihudumia yenye maandishi milk ATM huku akihakikisha chupa inajaa vizuri bila kumwagika kwenye mazingira safi na ya kisasa ya huduma ya maziwa ya moja kwa moja.

Magari kadhaa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya gareji ya maegesho yenye mwangaza wa kutosha na madirisha makubwa, yakionyesha mazingira safi na yaliyopangwa kwa ufanisi.

Mtu mmoja anapanga kwa uangalifu rundo ya noti ndani ya kaunti yenye shughuli nyingi ya duka huku wateja wakihudumiwa na bidhaa zikiendelea kuuzwa kwa haraka.

Manekeni aliyevalishwa koti la kijani yenye michoro amesimama ndani ya duka la vitambaa lililojaa nguo zilizopangwa kwa rangi ya njano. Inaonyesha mandhari ya ubunifu na tofauti ya mtindo wa mavazi katika mazingira ya kibiashara, ya kisanaa na ya kitamaduni.

Mlango wa duka la Mpesa la kijani kuna una ngazi zinazoonekana. Pipa la takataka kando na rafu zilizojaa vinywaji za chupa. Ikiwa na mandhari ya biashara ndogo yenye shughuli nyingi na huduma mchanganyiko kwa wateja.

Baiskeli iliyodondoka imelala karibu na mtu moja katika tangazo la bima linaloelezea umuhimu wa kinga ya ajali binafsi ikisisitiza ulinzi na usalama wa mtu binafsi dhidi ya hatari zisizotarajiwa.

Umati wa watu unatembea katika soko la wazi lenye matope, lililojaa vibanda vya kuuza mazao ya chakula na dhurubai za bluu, huku wengine wakijikinga na mvua chini ya mwavuli.

Kibanda cha sokoni kinaonyesha aina mbalimbali za viatu: buti, rubber na viatu vya kawaida vikiwa vimepangwa juu ya masanduku na kwenye stendi. Huku nguo na wananunuzi wakionekana nyuma.

Mwanamke amesimama pembeni ya teksi ya rangi ya manjano, akitangaza bima ya magari ya mtu wa tatu kwa ada ya kila mwaka ya shilingi elfu saba mia tano sabini na nne, akisisitiza umuhimu wa kuwa na ulinzi wa kisheria na kifedha wakati wa kuendesha gari.

Kibanda cha muda kimejengwa kwa kutumia turufani , na kinaonyesha viatu mbalimbali vilivyo pangwa kwenye raki na wengine wakiwa wameninginiziwa kikivutia wateja sokoni kwa bidhaa za bei nafuu.

Noti kadhaa mpya za shilingi elfu moja za Kenya zimefunguliwa kwa mtindo wa upepo juu ya meza ya giza. Zikionyesha mpangilio wa nadhifu na dhamani ya kifedha kwa macho.

Tangazo la Aziano Insurance Agency inatangaza mipango mbalimbali ya bima ya maisha ikiwa na maelezo ya huduma zinazotolewa kama vile bima ya maisha ya familia, bima ya ajali na mipango ya akiba ya muda mrefu, tangazo hilo pia lina maelezo ya mawasiliano kama nambari ya simu, barua pepe na anwani ya ofisi.

Kibanda cha sokoni kinaonyesha viazi vikuu vya rangi angavu, vitunguu vyekundu na nyanya zilizopagwa kwa mafungu. Mandhari ikionyesha utofauti wa mazao safi ya shambani inayopatikana kwa wingi kwa matumizi ya kila siku.

Maji ya mafuriko yamezamisha magari kadhaa nje ya jengo la bishara yakionyesha hali ya hatari na kusisitiza umuhimu wa kuwa na bima kwa ulinzi dhidi ya majanga yaliyotabirika.

Gari jeupe aina ya van limeegeshwa kando ya jengo la kisasa lenye madirisha marefu ya kioo na mnara wa mviringo, likiangaa nchini chini ya mwangaza wa usiku unaoangazia usanifu wa kuvutia wa jengo hilo.

Risiti ya ushuru inaonyesha malipo yaliyodhibitishwa pamoja na maelezo ya muamala na muhuri wa udhibitisho. Ikisisitiza uhalali wa shughuli hiyo ya kifedha na uwajibikaji wa mlipakodi kwa mamlaka husika.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya imepigwa picha kwa karibu kuonyesha kuwa uwazi muundo wake kwa kina pamoja na vipengele vya kuisalama kama alama za maji, nyuzi za usalama na mandishi za kuchorwa kwa usahihi ikisisitiza ubora na ulinzi wa sarafu hiyo ya kitaifa.

Watu wanatembea karibu na magari yalio paki kwenye uwanja wa nyasi uliopakana na miti mirefu. Wakionekana kushiriki katika tukio la kijamii au matembezi ya asili katika mazingira ya tulivu.

Mtu amabye amevalia mavazi ya kwaida anaingiza card ya Visa kwenye mashine ya malipo ya pesa ya Pesapal, huku screen ya terminal hiyo ikionyesha kuwa anaendelea na mhamala wa shilingi elfu sitini na mbili za Tanzania katika mazingira yanayoashiria shughuli za biashara au ununuzi.

Soko la mtaa lenye shughuli nyingi lina vibanda vya rangi mbalimbali. Matangazo ya saluni na watu wakishirikiana kati ya viti na bidhaa za nywele.

Mchanganyiko wa magari yaliyopaki na lori jeupe kubwa umejaa katika eneo la lami chini ya mwanga wa mchana uliowazi. Ukionyesha shughuli za kawaida katika sehemu ya maegesho au biashara.

Kibanda cha sokoni kinaonyesha aina mbalimbali za mazao mapya yenye rangi angavu ikiwemo ndizi, nyanya, pilipili, mahindi na mboga za majani vyote vikiwa vimepangwa chini ya paa la duka.

Magari kadhaa meupe yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la maegesho chini ya anga safi ya buluu yakionyesha utaratibu na mazingira yaliotulia uku mwangaza wa jua ukiangazia magari hayo kwa mwonekano safi na wa kuvutia.

Mstari wa magari yenye rangi angavu unaonyesha kwa wazi sehemu za mbele zenye mvuto ikiwa ni pamoja na grill na taa za mbele ikiangazia ubunifu wa kipekee wa kila gari na mvuto wa kisasa katika maonyesho ya magari.

Mboga mboga mbichi kama nyanya, karoti, pilipili hoho na mamboga zimepangwa kwa mpangilio mzuri kando ya bidhaa zilizofungashwa kwenye makopo katika kibanda cha soko chenye rangi na mvuto mkubwa.

Mlangoni mwa Matah shop kuna bango la mpesa linaloonekana wazi, huku mtu akiwa ndani ya duka na kreti nyekundu zikiwa zimerundikwa kando ya mlango. Mandhari inayoonyesha shughuli za kila siku za biashara ndogondogo katika jamii.

Duka la ATM ya maziwa linatangaza maziwa yaliyochemshwa kwa usalama ikiwa na picha kubwa ya ng'ombe inayoonyesha kwa wazi kuvutia wateja na kuonyesha chazo cha bidhaa safi na bora za maziwa.

Matunda na mboga za rangi mbalimbali kama ndizi, nyanya na karoti zimejaa kwenye kibanda cha sokoni, huku wateja wakisongamana na kufanya manunuzi kwa wingi upande wa nyuma.

Jubilee Health Insurance inatangaza mpango wake nafuu wa cover bora unaojumuisha huduma za kulazwa, uzazi na kifurushi cha mazishi kwa gharama ya kuanzia shilingi mia sita na ishirini kwa mwaka. Inalenga kuwapa wananchi huduma bora za afya kwa bei nafuu.

Kibanda cha sokoni kinaonesha mistari ya viatu vya rangi mbalimbali aina ya kanda mbili chini ya paa la chuma kikionyesha urembo wa ubunifu wa viatu vilivyotengenezwa kwa mikono kwa ajili ya kuuzwa.

Mtu anatembea kuelekea duka lenye bango la mpesa na bango jekundu jeupe linalotangaza huduma za photocopy na vipuri vya magari.

Amaco inatangaza bima ya ajali binafsi ikisisitiza msaada wa kifedha wakati wa kupona kutokana na majeraha. Ikitoa ulinzi na utulivu wa kiuchumi kwa wanachama wake katika nyakati za dharura.

Mtu aliyevalia suti amesimama mbele ya nyumba akitangaza mpango ya bima la malipo ya mara moja kwa miaka ishirini ikielezea kwa kina huduma mbalimbali zinazotolewa katika mpango huu.

Kikapu cha waya kimejaa soksi za rangi mbalimbali zilizolingana, zilizopangwa kwa mtindo wa kuvutia katika kibanda cha soko kikionyesha urithi wa ubunifu na mtindo wa utofauti wa bidhaa zinazopatikana katika biashara ndogondogo za mtaani.

Gari la abiria aina ya Toyota ya rangi ya fedha yenye nambari ya usajili KDC 985D. Limeegeshwa katika eneo lenye mwangaza mzuri usiku.

Meza ya soko yenye mvuto kuonyesha mpambo ya rangi mbalimbali yaliyosokotwa na kupambwa kwa shanga. Ikiwa yameangikwa karibu karibu. Ikivutia macho ya wapitanjia.

Mlangoni mwa duka la Mt Kenya Milk Depot kuna bango la rangi ya buluu na nyeupe iliyopambwa na picha za bidhaa za maziwa huku milango ikiwa wazi kuashiria biashara inayoendelea na kuwakaribisha wateja.

Mboga mbichi zikiwemo radishi na manjano ya kijani zimepangwa kwa mpangilio mzuri, tayari kwa kuuzwa au kuonyeshwa zikivutia macho kwa rangi zake angavu na hali yake safi ya kuvutia.

Gari SUV nyeusi imeegeshwa juu ya sakafu inayong'aa ndani ya ukumbi wa maonyesho ikimulikwa na taa angavu zinazobanisha muundo wake wake wa kuvutia na mwonekano wa kifahari.

Duka ndogo lenye jina Royal Starlinn linatoa maziwa na bidhaa za maziwa lkupitia mashine ya kujihudumia, likiweka mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa, na huduma rahisi kwa wateja wa kila siku.